Fomu ya leseni ya ushuru, excise license kutoka mamlaka ya mapato mjini Kenya KRA. Inatoa maelezo kuhusu mdeni wa kodi na biashara yake ikiwa na anwani na tarehe ya kutoa na kumalizika.

Tangazo hili kuna nyumba ndogo ya mfano yenye kofia ya sufu nyekundu juu yake, kofia inaashiria ulinzi na joto maneno home insurance yanaonekana kwa herufi kubwa yakionyesha bidhaa inayotangazwa.

Gari la zamani aina ya Ford Thunderbird lenye rangi ya samawati hafifu likiwa na alama yake maridadi na mng'ao wa juu ukionekana kwenye kioo chake.

Wauzaji wanauza nguo katika soko la wazi. Mfanyabiashara mmoja anasukuma mkokoteni uliyojaa nguo huku wengine wakiwahudumia wateja. Nguo za aina mbalimbali zikiwemo jezi, zinaning'inia madukani.

Safu ya magari yaliyopangwa vizuri kwenye uwanja wa maonyesho kuna magari mingi ya rangi tofauti juu kuna ghorofa ya maonyesho yenye magari mengine. Bango kuu kuna tangazo la pombe linaonekana nyuma.

Soko lenye mboga na matunda yaliyopangwa vizuri ,kuna nyanya nyekundu, pilipili za kijani na manjano ,vitunguu na maharagwe ,mboga zingine ziko kwenye rundo na wateja wanaweza kuchagua kwa urahisi.

Tangazo ya bima ya pikipiki. Pikipiki iliyoanguka imelala katikati ya barabara. Chini ya picha kuna maelezo kuhusu huduma za bima na bei zake. Hii inaonyesha umuhimu wa bima kwa vyombo vya motor .

Mwanamke ameketi kwenye benchi akitengeneza mapambo ya shanga. Duka lake limejaa vitu vya Sanaa vya aina mbalimbali vikiwemo bangili zilizotundikwa huku vingine vikiwa vimepangwa chini.

Gari jeupe linaonekana likiwa limesimama mtaani usiku. Taa zake za nyuma zimewashwa na mlango umefunguka. Nyuma kuna jengo kubwa lenye mwanga. Barabara ni ya lami na inaonekana ina unyevunyevu.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa na magari mengi. Magari hayo yamepakiwa kwa matabaka mwili, tayari kusafirishwa. Hali ya anga inaonekana kuwa safi.

Duka la Satan shop linaonekana wazi. Mlangoni kuna kibanda cha M-M-Pesa pesa. Mwanamke amesimama ndani ya duka karibu na masanduku ya Cocacola. Nje kuna viti viwili vya mbao.

Program ya m-pesa imefunguliwa kwenye simu ikionyesha salio la shilingi elfu sitini na nane na mia nane. Kuna chaguzi za kutuma pesa, kulipa, kutoa na kununua muda wa maongezi. Historia ya maumala inaonekana pia.

Mikononi miwili imeshika noti za Kenya za dhamani ya shilingi elfu moja na shilingi hamsini. Noti hizo zimebanwa kidogo zikiwa zimetandazwa juu ya meza ya kahawia.

Wanaume wawili wako ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Mmoja amevaa suti na mwingine amevaa shati jeupe. Mwanaume mwenye suti anachomeka charger kwenye gari jeupe la umeme, huku mwingine akimtazama kwa makini.

Maegesho ya magari yaliyojaa magari mengi yameegezwa kwa safu na yana rangi tofauti tofauti kama vile; nyeupe, nyekundu na bluu. Yanaonekana ni ya kuuzwa.

Magari matatu yameegeshwa kwenye eneo la nyasi. Gari jeusi la mbele limeegeshwa karibu na gari jeupe. Nyuma yao kuna lori aina ya Isuzu likiwa na chuma cha kubebea mizigo. Hali hii ya hewa inaonekana kuwa tulivu.

Duka la maziwa linaitwa Yustina Milk. Mteja amekaa nje ya duka akiuza maziwa safi. Uchoraji wa ng'ombe amewekwa kwenye ukuta kuashiria uuzaji wa maziwa.

Duka la maziwa la Kieni Dairy Products Ltd lina bango kubwa lenye jina la kampuni na picha ya ngombe. Mteja amesimama mlangoni akiwa na mtungi wa maziwa.

Stendi ya matunda na mboga imetengenezwa kwa mbao na turubai, Ndizi na nanasi, machungwa, maembe, parachichi na viazi vitamu vimepangwa. Baadhi ya matunda yananing'inia juu.

Uwanja mkubwa wa maegezo umejaa magari mengi ya aina mbalimbali, magari haya yana rangi tofauti, na baadhi yao yote yanaonekana mapya, nyuma kuna jengo kubwa la rangi nyeupe.

Gari dogo jeupe aina ya TX limesimama karibu na jengo la kisasa. Jengo hilo lina stiker ya mbwa mwitu mweusi. Na stiker nyingine ya rangi ya njano lipo karibu na ukuta.

Mboga na matunda yamepangwa kwa ustadi kwenye store ndogo zikitofautiana kwa rangi na maumbo na aina. Kuna nyanya nyingi, pilipili hoho za kijani, njano na nyekundu, vitunguu na maharagwe. Kuna pia matango, malimau na upizali.

Soko lenye uchafu mwingi na rundo la kabichi zilizopangwa kuuzwa baadhi zikiwa zimetapakaa chini. Watu wanasimama katikati ya biashara na chini kuna maji machafu, mifuko na matairi .

Duka la M-Pesa lenye mlango wa kijani. Mlango huo umeandikwa M-Pesa kwa herufi nyeupe na pia nambari ya wakala. Ndani kuna jokovu na bidhaa nyingine. Duka hili lipo kando ya barabara likionyesha biashara ndogo ndogo.

Magari matatu ya kifahari aina ya mercedes Benz, G-wagon, yameegeshwa kwenye maegesho. Yamepangwa kwa mstari chini ya anga ya buluu iliyo wazi na jua kali.

Mtu anashikilia rundo la noti za shilingi elfu moja ya Kenya. Moja hizi zimepangwa kwa utaratibu, zikiwa tayari kuhesabiwa au kutumiwa.

Mkono wa mtu unaonekana umeshika noti za Kenya ya shilingi elfu moja na mia tano zikiwa zimetandazwa kama feni. Pesa hizo zinaashiria utajiri au biashara fulani.

Duka la kuonyesha magari, lenye dirisha kubwa la glasi. Magari mapya yameegezwa kwa sasa, yakionyesha aina mbalimbali na rangi tofauti kwa ajili ya kuuzwa.

Soko la viatu, ambapo kuna viatu vingi vya aina tofauti, vikiwemo vya wanaume na wanawake vikiuzwa. Baadhi ya viatu vimetundikwa na vingine vimetandazwa chini. Wateja wanapata chaguo nyingi.

Gari limeegeshwa kwenye nyasi, likiwa limezungukwa na miti mirefu, mtu mmoja anayeonekana amevaa fulana ya njano na kofia ya pamba yuko nyuma ya gari hilo.

Mtu anahesabu noti za shilingi elfu moja za Kenya. Viganja vyake vimeshika tita mbili za pesa. Moja ikiwa kubwa zaidi. Pesa hizo zinaashiria biashara au malipo.

Mfanyakazi wa duka la jumla akiwa amevalia koti jeupe amepanga bidhaa kwenye rafu iliyojaa mitindi wa Delamere. wateja wengine wanaonekana nyuma kwenye corridor wake na nyuma.

Duka lenye vitu vingi vya kitamaduni vya Afrika. Ukuta umejaa sanamu ndogo za wanyama kama; pundamilia, twiga na wanyama wengine wa mwituni. Chini kuna chungu kilichojazwa na sanamu za twiga.

Mtu anashikilia rundo la noti za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri, huku nambari ya mfululizo ikionekana wazi.

Chumba kubwa lenye magari mengi, limejaa watu wanaotazama na kupita katikati ya magari. Miundo mbalimbali ya magari inaonekana imepangwa kwenye sakafu yenye kung'aa.

Tangazo la kampuni ya Britam lina mwanamke anayetabasamu. Maandishi yanatangaza bima iitwayo Malkia ya Britam kwa shilingi mia sita ishirini inayojumuisha bima ya gharama za mazishi.

Vyakula mbalimbali vinauzwa sokoni. Kwenye kikapu kuna viazi vitamu na mageni. Viazi vingine vimejaa kwenye ndoo za rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu na njano.

Orodha ya viwango vya kubadilisha fedha inaonyeshwa kwenye skrini. Fedha mbalimbali za kigeni zimetajwa, pamoja na bendera zake. Kuna sehemu mbili za bei kununua buying na kuuza selling . Zikionyesha viwango tofauti.

Tangazo la bima ya gari lina mwanamke akifungua milango ya teksi ya njano. Tangazo limeandikwa, Third Party Only Car Insurance kwa shilingi 7574.

Duka la M-Pesa lenye milango ya chuma, limefunguliwa katikati ya jengo lililopakwa rangi ya samawati. Barabara ya lami iliyo mbele ya duka inaonyesha ufa mdogo.

Wanaume wawili wanashikana mikono, mwanaume mmoja amevalia suti ya bluu na ameshika funguo za gari ambazo anampa yule mwingine. Inaonekana wamefanya biashara au mkataba fulani.

Duka la kubadilisha fedha na kutuma pesa liitwalo Junction Forex and money Remittence. Milango ina alama za huduma kama Western Union, Ria na M-Pesa ikionyesha huduma zinazotolewa.

Duka la maziwa liitwalo Destiny Dairies, lina huduma ya ATM ya maziwa. Watu wachache wamsimama mlangoni wakisubiria kununua maziwa. Kuna makopa mengi ya maziwa yamepangwa nje.

Tikiti maji za aina mbalimbali zimetandikwa. Kuna matikiti yenye rangi ya kijani na manjano na mengine yenye umbo refu na rangi ya kahawia. Inaonekana matikiti haya yanauzwa sokoni au yameandaliwa kwa ajili ya biashara.

Mwanamke amekaa kwenye kibanda sokoni akiuza mboga na matunda. Kuna vitu vingi kama hoho, matango, viazi, vitunguu na nyanya vinavyopangwa kwa ajili ya wateja.

Mananasi yamening'inia juu ya kibanda cha soko ambapo mahindi mingi, matunda na mboga vimepangwa. Vifaa vya kubebea bidhaa pamoja na mikopa ya plastiki vinaonekana kwa chini.

Gari za zamani aina ya vintage car. Linasimama kwenye barabara iliyotengenezwa kwa mawe. Gari lina rangi ya kijivu na magurudumu ya kahawia. Miti na mimea imeonekana nyuma.

Ndizi nyingi mbivu na mbichi, zinaning'inia kwa kamba kwenye kibanda cha mboga. Kisu kimewekwa juu na nyanya na mboga nyingine huonekana chini.

Mkono umeshikilia noti mingi za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizi zimepangwa vizuri kwa umaridadi. Na zimefunikwa na mkono unaozishikilia.

Fedha ya noti ya shilingi mia tano ya Kenya imewekwa wazi. Upande wa mbele una picha ya Mzee Jomo Kenyatta na upande wa nyuma una picha ya kituo cha kimataifa cha mikutano wa Kenyatta KICC.

Ombo mwenye manyoa meusi amekaa kwenye nyasi huku ulimi wake ukiwa nje. Bango hilo la matangazo lina ujumbe unao eleza bima ya wanyama wa nyumbani.

Mikononi, mtu ameshika noti za Kenya za shilingi hamsini na shilingi ishirini. Anazionyesha juu ya draw ya pesa. Mkono wake unaashiria kuwa anahudumia mteja.

Gari jeusi aina ya Subaru ni kuegezwa limeegezwa uwanja wenye nyasi ndefu. Gari jeupe labda aina ya Nissan X-Trail limegezwa nyuma yake. Magari yanaonekana katika hali nzuri.

Ukurasa wa kuingia kwenye programu ya kopo kopo, ina nafasi ya kuweka jina ya mtumiaji na neno siri. Pia kuna picha bora kwa mtumiaji na udhibitisho ya kuwa ni roboti .

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya inamwonyesha rais wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta upande wa mbele. Upande wa nyuma una picha ya kundi la tembo na nyati.

Gari la rangi ya fedha aina ya subaru forester limeegezwa kwenye uwanja wenye nyasi ndefu. Miti inaonekana nyuma na kuna gari lingine mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na shwari.

Tangazo la bima kutoka Madison General Insurance. Mwanaume anaonekana akiwa na maumivu ya shingo, analishika shingo lake huku akiwa amevaa collar akionyesha haja ya bima ya ajali.

van ya Toyota Hiace ya rangi ya fedha imeegeshwa kwenye nyasi ina matangazo ya progressive credit na quick saving loans pamoja na nambari ya vitumia kenda mbili tatu sufuri nane tatu.

Chapisho ya matangazo ya ratifa ya nyumba mwanaume anayetabasamu anaonekana wakae yatima amevaa suti na kusimama mbele ya nyumba maridadi kuna oroda ya huduma zinazotolewa namba ya simu na anwani ya tufuti.

Kiashiria cha spidi ya gari kinaonekana kikiwa na sindano kwenye sufuri. Kiashiria hicho kina hesabu hadi kilomita mia mbili sitini kwa saa. Upande wa kulia, kuna taa nyekundu zinazotoa ishara. Hali hii inaonyesha kuwa gari limesimama.

Eneo la kuegesha magari lenye magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Mengine ni meusi, meupe na mengine yana rangi angavu kama vile nyekundu.

Duka la vitu vya urembo yamepangwa kuna mikufu na bangili nyingi zikining'inia na kupangwa kwa ajili ya kuuzwa ,mtu amesimama karibu na bidhaa hizo ,hali hii inaashiria biashara ya vitu vya kienyeji .

Simu ya rununu imeshikiliwa kwa mkono yenye skrini na programu ya mpesa iliyo wazi. Inaonyesha uchaguzi mbali mbali kama send money, withdraw na buy airtime sehemu ya scan qr pia inaonekana chini ya skrini.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Gari jeusi linaonekana lipo mbele. Kuna lori na magari mengine yakiwa yameegeshwa nyuma yake. Miti inaonekana ikiyazunguka. Watu wanaonekana kwa mbali.

Mtu amelala kwenye kiti akishikilia simu ya rununu inayoonyesha tovuti ya bima. Bango hili la matangazo lina ujumbe, pata bima ukiwa umetulia na simu yako na raha hizi.

Duka la wazi. Kuna viatu vingi vya aina mbali mbali. Viatu hivyo vimeundwa kwa plastiki. Na zimetupwa kwenye kaunta. Vinarangi tofauti tofauti.

Gari aina ya Toyota Prado rangi ya kijivu, yenye namba ya usajili ya Kenya imepaki nje. Ina matairi makubwa na paa refu lenye reli za kubeba mzigo.

Familia yenye furaha inakula chakula. Baba na mama, watoto wawili wanatabasamu kwenye meza kuonyesha kuwa chakula ni kitamu. Mama anasimama nyuma akishikilia kikombe. Wote wakiwa ndani ya nyumba.

Kuna duka dogo la vifaa vya mapambo hapo kando, vitu hivyo vimetundikwa na kupangwa mezani, kuna mtu amesimama nyuma ya counter .

Magari kadhaa yameegezwa kando ya barabara karibu na jengo refu. Magari mengi ni meusi na meupe na yanatoka kwa kampuni moja.

Magunia ya vitunguu yamejaa lori na kwenye ardhi. Wanabiashara wawili wanaonekana wakifanya kazi. Mwanamke amevaa kofia kubwa amesimama karibu na rundo la vitunguu huku mwanaume mwingine akishusha vitunguu kutoka kwenye lori.

Duka dogo la M-Pesa limefunguliwa. Milango yake ya chuma ikiwa na rangi ya kijani kibichi. Kwenye mlango mmoja kuna ishara inasema, bamba hapa na nyingine inaonyesha mwavuli wa bluu. Mbele ya duka kuna besheni ya kijani na mbao.

Bidhaa nyingi zimeekwa nje ya duka. Kuna rundo ya magunia ya mchele, chupa za soda za Cocacola na maji ya kunywa. Kwenye kona kuna alama inayowaka ya M-Pesa.

Lori kubwa lenye trela inafanya kazi ya kusafirisha magari. Magari kadhaa yamepakizwa juu ya trela hiyo. Hali hii inaashiria biashara ya usafirishaji wa magari.

Mtu anatumia simu, mahiri kufanya miamala ya M-Pesa. Kidole kinaonekana kikigusa skrini huku kukiwa na pesa taasilimu mkononi kuashiria, shughuli ya kifedha inaendelea.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi katikati ya miti mirefu. Watu wachache wanatembea karibu na magari hayo na mandhari yanaonekana kuwa tulivu chini ya anga ya bluu.

Hiki ni kiduka kidogo cha rejareja kilicho na mlango wa kijani, ngazi tatu zinazoongoza hadi mlangoni na ndani kuna bidhaa mbalimbali kama chupa za maji na soda.

Eneo kubwa ya kuonyesha magari ya kifahari ya Mercedes Benz. Magari kadhaa yamepangwa kwa mistari mbele ya bango kubwa yenye jina Mercedes Benz Center Ltd.

Duka mpesa lililoko kando ya barabara likiwa na ishara ya kijani kibichi. Duka hilo linaonekana kuwa ndogo na kuna vitu vingine vya kuuza karibu nalo.